Wanafunzi watu wazima wakiwa katika ukumbi mkubwa wakipata mafunzo ya semina kutoka kwa mkufunzi wao, wakiwa wenye nyuso za furaha wakimsikiliza kwa umakini huku wakiya noti dauni vitu vichache kwa ajili ya kumbukumbu.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa mbele ya ubao akiwafundisha wanafunzi somo la kiingereza akiwa anajaribu kuwaandikia wanafunzi baadhi ya maneno ya kiingereza huku akichora kwa kuonesha mifano zaidi ili wapate kuelewa.

Darasa kubwa la wanafunzi wa shule ya msingi likiwa limepangwa viti katika safu tano mbele yake kuna ubao mweupe na runinga pembeni kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi hao kupata elimu bora zaidi.

Maktaba nzuri iliyopendeza mtobe akiwa anapanga vitabu katika safu tatu nzuri, vitabu hivyo vinawasaidia wanafunzi wanaopata elimu ya sekondari kuwawezesha kujua maarifa ya jamii katika elimu wanayoipata.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari, wakifanya kwa vitendo huko katika chumba cha maabara, wakitumia kemikali mbalimbali kuchanganya ili kuweza kupata kitu kinachotakiwa katika masomo yao waliyojifunza ya sayansi na teknolojia.

Mwanafunzi wa elimu ya sekondari wakiwa katika ukumbi maalumu wa kufanyia mitihani yao ya kufungia shule, wanafunzi wapo bize wakifanya mitihani yao huku wakikumbuka yote waliofundishwa na walimu wao.

Ukumbi mzuri unaopendeza ukiwa na meza safi tatu ,viti vya bluu, juu ya meza hizo kuna kopyuta kwa ajili ya wanafunzi wa elimu ya sekondari kusomea pia mbele kuna ubao mweupe ,kiti cha mwalimu kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wao na kupata elimu bora.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu wao, mbele ya darasa kuna viti vyeusi na nyuma kuna ubao mweupe ambapo mwalimu amesimama akionyesha furaha, kuwaelekeza kwa msisitizo huku ameonyesha dore gumba kuwa wako sawa katika kuelimishana.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani mbele kuna ubao wa runinga, mwalimu akiwa anawafundisha huku akitumia maelekezo katika runinga na mikono yake kuelezea kwa ufasaha wanafuzi hao wapate kuelewa.

Wanafunzi wakiwa katika darasa maalumu, ambalo lina kompyuta wakiwa wanafanya mitihani hiyo kwa vitendo, huku mwalimu akiwa nyuma yao akiwasimamia kuhakikisha wanafanya mitihani kwa ufanisi na uaminifu mkubwa.

Wanafunzi wakiwa katika darasa maalumu, wakiwa wamevaa kofia na makoti ya bluu, huku wakishika vyombo vya umeme kuonyesha ufundi stadi wanaopata kwa kufanya kwa vitendo; hapo baadaye waweze kumudu katika karakana zao.

Mwanafunzi wa kike, akiwa katika mafunzo ya vitendo katika chuo cha veta. Mwanafunzi huyo akiwa anapima umeme nguvu yake katika jokofu lililo karibu yake, akiwa anaonyesha umakini na udadisi katika zoezi hilo.

Wanafunzi wakiwa katika chumba maalumu cha kujifunza, huku mwalimu wao akiendelea kuelekeza namna ya vitendo, vinavyofanyika katika ujuzi ambao wanafunzi hao wa chuo cha "VETA" wakipata ujuzi wa teknolojia ya kisasa.

Vijana wawili wakiwa katika chumba maalumu wakijifunza kwa vitendo, wanafunzi hawa wa "VETA" wakitumia vifaa vya kielektroniki au ufundi, ambalo wanaonesha wazi elimu ya ufundi inavyofanya kazi kwa vitendo.

Wanafunzi wa ufundi stadi wakiwa katika matengenezo ya gari, huku gari nyeupe wakitoa milango yake. Ndani kuna viti vyeusi kwa ajili ya matengenezo na marekebisho katika kuweka gari hilo kurudi imara katika hali iliyo bora.